Magari ambayo yameegeshwa kwenye uwanja ulio na nyasi ya rangi ya kijani, miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani na post ya stima kuna watu ambao wamesimama wakizungumza.

Duka la kuuza maziwa ambalo limefunguliwa. Mwuzaji amesimama ndani. Amevalia koti ya rangi nyeupe. Mkononi ameshikilia chupa iliyo na maziwa. Anayeuziwa amesimama nje. Kuna picha ya ng'ombe na migomba ya ndizi.

Gari ambalo ni la rangi nyeupe ambalo liko barabarani, kando ni miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani. Kuna lango ambalo ni la rangi ya buluu, anga ni ya rangi ya samawati na mawingu.

Watu wawili wamesimama wameshikilia karatasi. Mwanaume amevalia suti na shati la rangi nyeupe, mwanamke ana Nywele ndefu na pete kwenye vidole. Kuna gari ya rangi nyeupe. Miti ambayo Ina matawi ya rangi ya kijani .

Duka la maziwa ambalo lina milango ya rangi ya samawati limefunguliwa. Watu watatu wako ndani ,viti vyeupe vya plastiki ,mitungi ya rangi ya manjano, ndoo ya rangi ya kijani na buluu.

Magari ya rangi tofauti kama vile nyeusi, na jeupe yameegeshwa kwenye uwanja ulio na nyasi ya rangi ya kijani. Watu wamesimama mwingine ameketi. Kuna miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani.

Magari mengi ambayo yameegeshwa ya rangi tofauti kuna jeuepe, jekundu buluu, jeusi, mtu mmoja amesimama, miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani kando kuna posti ya stima.

Magari ya rangi tofauti kama vile nyeusi , nyeupe yameegeshwa kwenye uwanja ulio na nyasi ya rangi ya kijani kuna nyumba ambayo imejenga miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani imepandwa.

Magari ya rangi jekundu, jeupe ambayo yameegshewa. Watu ambao wanatembea. Mwengine ameshikilia mlango wa gari. Balbu za stima ziko kwenye paa. Kapeti ya rangi nyekundu.

Watu wawili wamesimama, mmoja amevalia suti ya rangi ya buluu, tai ya rangi nyeusi. Amwshikilia funguo za gari akimpokeza mwingine ambaye amevalia shati, kuna gari jeupe na jeusi.

Gari jeusi ambalo limeegeshwa, nyasi ya rangi ya kijani, chuma ya rangi nyeusi, jumba ambalo lina dirisha, miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani, ukuta.

Magari ya rangi tofauti kama vile jeusi, ya bluu na nyeupe yameegeshwa kwenye uwanja ulio na nyasi ya rangi ya kijani, miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani. Watu wamesimama wakizungumza, kuna anga.

Duka la M-Pesa ambalo limefunguliwa. Anayepita nje ni mwanamke ambaye amevalia hijabu na rinda refu ya rangi nyeusi. Kando kuna mwanaume ambaye ameketi. Mitungi ya rangi ya manjano ipo chini.

Magari matano ambayo ni ya rangi tofauti yapo kwenye lori kubwa yanasafirishwa barabarani kuna miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani anga ya rangi ya samawati na mawingu yanaonekana.

Magari ya rangi tofauti kama vile nyekundu, nyeupe na buluu, yameegeshwa ndani ya jumba. Kuna watu ambao wanatembea. Viti vyeusi ambavyo havina mtu na komputa nyeusi iliyo juu ya meza.

Magari ambayo yameegeshwa kwenye uwanja ambao una nyasi ya rangi ya kijani. Kuna gari cheusi, ingine rangi ya kijivu. Kuna miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani. Pia, kuna mtu ambaye amesimama.

Watu wengi ambao wako sokoni, wanunuzi kwa wauzaji, wengine wamevalia booti ya rangi nyeusi, maji machafu yako kwenye ardhi na miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani.

Vibanda ambavyo vimefunguliwa vinauza matunda kama vile ndizi ,machungwa ,nanazi maembe, mtoto mmoja ameketi muuzaji mwingine amesimama ameshuka nywele kisha amevalia blaosi ya rangi nyeupe.

Watu ambao wamesimama wako kwenye kibanda kilichoundwa kwa kutumia mbao na mabati, kinauza bidhaa kama nyanya, ndizi ambayo imeiva, mahindi, viazi, vitunguu na kabeji.

Nanasi, tikiti maji, mahindi yako kwenye kibanda kilichoundwa kwa mbao na mabati. Kreti ya rangi nyekundu iko chini na gunia ya rangi ya kijani. Kuna mti ambao una matawi ya rangi ya kijani.

Gari ya rangi ya blue imebebwa kwa Lori nyeupe kwenye barabara. Kuna nyasi ya rangi ya kijani na miti ambayo Ina matawi ya rangi ya kijani, mawingu mepesi yapo kwenye anga.

Watu wengi waazaji na wanunuzi , mboga iliyopangwa , magari yameegeshwa, gari jekundu , nyingine rangi ya kijivu , mawingu hema ya rangi nyeusi na ingine ya rangi ya kijani.

Magari mengi ya rangi tofauti ambayo yameegeshwa kuna gari la rangi jeusi kuna lingine la rangi jeupe kuna jumba ambalo limejengwa kwa mabati ya rangi ya buluu pia kuna miti ya matawi ya rangi ya kijani.

Watu ambao wako sokoni wameketi wengine wamesimama, nyanya, mahindi, vitunguu, ndizi, zimewekwa kwenye gunia chini, vikapu na magunia mengine yapo kando.

Watu ambao wamesimama kwenye duka la kuuza maziwa. Kuna mabati ya rangi ya bluu, pia kuna mlango. Kuna chupa ambazo ni za kuweka maziwa pale chini, pia kuna ndoo. Kuna kibao ambacho kina picha ya ng'ombe na maziwa.

Duka ambayo imefunguliwa kwenye mlango imeandikwa Mpesa, fridge ya rangi nyekundu ikonje ina soda ndani, juu ni creati ya rangi nyekundu, kuna viazi ambavyo viko kwenye mbao na boxi iko juu.

Watu wengi ambapo wengine wamesimama, wengine wameketi huku wengine wakiwa wameinama. Kuna aliyebeba mkoba mweusi mgongoni. Kuna jengo, pia kuna miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani, kuna mawingu.

Gari ambalo ni la rangi nyeusi na lina magurudumu manne, limeegeshwa nje ya nyumba ambalo lina mlango mkuu wa rangi ya buluu ,kuna miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani.

Mwanamke ambaye ameketi amevalia aproni ,amebeba beseni ya rangi ya kijani ,anauza vitu kama vitunguu, nyanya, pilipili hoho, viazi. Wanunuzi wengine wamesimama ikiwemo mwanamke ambaye amebeba mkobo.

Gari ambalo lina magurudumu manne liko kwenye uwanja ulio na nyasi ya rangi ya kijani, miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani. Kuna mtu ambaye amesimama amevalia kofia ya rangi ya kijani.

Watu ambao wako sokoni wanunuzi na wauzaji ambapo panauzwa; nyanya, machungwa, maembe, avocado ambazo zimepangwa chini. Kuna stuli iliyoundwa kwa mbao miti inayo na matawi ya rangi ya kijani imemea.

Magari mengi ambayo yameegeshwa ya rangi tofauti kuna gari jeusi, jeupe, ingine rangi ya bulu, kuna taa ambazo zipo kwenye paa, dirisha ambayo ina fremu ya rangi nyeusi.

Magari ya rangi tofauti kama vile, nyeusi, nyekundu, na kijivu yameegeshwa kwenye uwanja ulio na nyasi ya rangi ya kijani. Miti iliyo na matawi ya rangi ya kijani, watu wameketi wengine wakiwa wamesimama.

Magari ya rangi jeusi na meupe, yameegeshwa kwenye uwanja ulio na nyasi ya rangi ya kijani. Mtu amesimama, akiwa ameegemea gari. Kuna miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani.

Watu watatu wamesimama wanaume wawili na mwanamke mmoja . Mwanaume amevalia suti na tai ana ndevu ameshikilia simu mkononi. Magari ambayo yemeegeshwa, gari jeupe lingine jeusi.

Jengo ambalo ni la ghorofa. Duka ambalo limefunguliwa linauza maziwa. Mlango wa rangi ya buluu. Kichwa cha mtu. Geti ambayo ni ya rangi ya kijani.

Watu wengi ambao wamesimama, wengine wameinama wakiwa sokoni. Nyanya, vitunguu, maembe, mboga ziko chini. Kuna hema ya rangi nyeupe, gunia ya rangi nyeupe na karatasi ya rangi nyeusi iko chini.

Magari matano ambayo yameegeshwa , gari jeusi mengine nyeupe. Nyasi ya rangi ya kijani, miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani. Anga amablo ni la rangi ya samawati.

Watu watatu, mwanaume, mwanamke na mtoto, wametabasamu huku, mtoto akionyesha kitu kwenye kompyuta, iliyo juu ya miguu ya mwanaume yule. Pia, imeandikwa tunza jamii na CIC.